Mwanaume aliyevaa suruali nyeusi amesimama kando ya kibanda kuuza mapambo kama bangili na vitu vinginevyo kama mikanda na mifuko ya aina na upana tofauti ya kuekea vitu vilivyonunuliwa.

Kibanda cha kuuza mavazi tofauti chenye viatu vya kandanda vya kusafiri vya watoto na hata kofia zenye sampuli tofauti. Chini yake, kuna ndoo nyekundu iliyobeba viatu na nyingine nyeupe ambayo iko bure.

Duka la maonyesho ya magari ambalao linakauta zenye rangi nyeupe lina magari mengi ya aina tofauti humo ndani. Magari haya yamepangwa kwenye foleni mbili na ni za rangi tofauti.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi, mawili yao yana rangi nyeusi na lengine lina rangi ya samawati, mawili mengine yana rangi nyeupe, kuna mwanaume mmoja aliyevaa kofia ambae amesimama kando na gari moja.

Gari la kusafirishia magari madogo ambalo lina sehemu pana laini nyuma yake limebeba gari lenye rangi ya samawati na linalisafirisha kwenye barabara ambayo nyasi zimemea kando yake.

Gari lenye rangi nyeupe ambalo limeegeshwa na mlango wake wa kushoto wa mbele limefunguliwa, na kifunguu cha gari kuwekwa juu yake. Nyuma ya gari hili kuna mtu ameinua mkono wake na hapo kando kuna jumba la ghorofa.

Duka la mavazi ambalo lina nguo mbalimbali kama vile jaketi, shati na sweater liko na mtu mmoja ambaye amevaa suruali anayezungumza na mwanamke aliyeketi chini.

Duka la mavazi limebeba nguo za aina tofauti na mbele yake kuna mkokoteni ambao, chini yake pamewekwa magunia. Ndani ya mkokoteni hii kuna soksi zenye aina na rangi tofauti.

Duka kubwa lililobeba mavazi, masanduku na viatu vya aina tofauti lina wanawake wawili wanaotembea humo ndani. Mwanamke mmoja amevaa sweta yenye rangi ya manjano na sketi yenye rangi ya kijani huku akiwa amebeba mkoba. Mwingine amevaa ovaroli yenye rangi ya kijani na kubeba vitu mkononi.

Mwanaume aliyevaa suti yenye rangi ya samawati na tai nyeusi anamsalimia mtu mwingine huku akimpa kifunguo chake cha gari. Nyuma yao kuna magari mawili moja lenye rangi nyeupe na lingine lenye rangi nyeusi.

Masanduku mawili ya mbao yaliyowekwa moja juu na lingine, yamejaa pomoni kwa kubeba viazi. Yamewekwa mbele ya duka lenye mlango ulioandikwa Mpesa, na mbele yao kuna friji nyekundu iliyojazwa na soda za sampuli tofauti.

Duka ya maonyesho ya magari ambayo ina kuta za glasi, ina sampuli mbalimbali ya magari mbele yake, magari haya pia ni ya rangi tofauti na kwenye upande wa kulia kwa jengo hili kuna gari moja lenye rangi nyekundu na mengine miwili yenye rangi nyeupe.

Gari dogo la kuwekelea sausage, chipsi sambusa na hata viazi vya kukaangwa liko chini ya mwavuli wenye rangi ya samawati na meza ya mbao iko karibu nalo.

Mwanamke aliyevaa jaketi lenye rangi ya samawati anaingia ndani ya duka la maziwa linaloitwa, Kieni Dairy Products Limited. Duka hili lina ukuta wenye rangi nyeupe na kibanda kando yake.

Mteja aliyebeba mkoba na kuvalia suruali yenye rangi ya samawati ameketi kwenye kreti nyekundu ambazo ziko kando ya friji inayoitwa, Beko, duka hili pia lina milango iliyoandikwa M-pesa.

Duka la kuuza nyama lenye kuta za rangi nyeupe lina watu wanne wakiwemo wawili waliovaa maovaroli meupe ndani lake. Nyama zilizokatwa kwa vipande vidogo zimewekwa ndani ya kopo la glasi na zingine kubwa zimeinuliwa kwenye chuma.

Jengo kubwa lililobeba magari ya aina tofauti tofauti zenye rangi zinazotofautiana lina wateja ambao wanazungumza na wataalamu na mtu mmoja ambaye anakagua gari lenye rangi ya samawati.

Duka la nguo, ambalo lina vitambaa vya aina tofauti na vya kuvutia. Kuna vyenye vimeanikwa ilhali vingi vyao vimebanwa na kupangwa kabatini, huku gharama zao zikiwa zimeandikwa kwenye karatasi na kupachikwa chini ya kila sampuli. Kuna pia kamera ndani humo.

Duka lenye mlango uliopakwa rangi ya kijani unao maandishi yanayosema Mpesa lina mitungi ya maji mbele yake. Kuna mteja anayeonekana akinunua kitu na mbele ya duka hili kuna pikipiki iliyoegeshwa.

Duka lenye milango buluu na maandishi yanayosema Mpesa lina mteja mmoja aliyevaa suruali yenye rangi ya samawati anayeonekana akinunua kitu. Mbele ya duka hili kuna baiskeli na mtu aliyeketi kwenye pikipiki.

Duka la chuma lenye rangi ya kijani lililoandikiwa jina M-pesa, limefunguliwa mlango ambao kuna ndo mbele yake. Watu wawili wanatembea karibu na duka hili, na upande wake wa kushoto kuna nyumba yenye kuta nyeupe, na magari yaliyogeshwa chini yake.

Watu wawili, mmoja aliyevaa kilemba na mwingine kofia wameketi kando ya duka lenye dirisha wazi na kuta za rangi ya kijani zilizo andikiwa maandishi yanayosema Mpesa. Kuna sehemu ya ukuta uliopakwa rangi nyekundu na kuandikwa Airtel Money na mbele ya duka hili kuna fridge .

Gari lenye rangi nyeusi limeegeshwa kwenye uwanja mpana ambao nyasi zimemea. Nyuma ya gari hili kuna mtu ameketi ambaye amevaa kizibao chenye rangi ya kijani. Sehemu hii imezingirwa na miti ya aina tofauti.

Magari yaliyotengenezwa na kampuni ya Undai yameegeshwa mbele ya jengo lao la maonyesho huku mwanaume aliyevaa shati lenye rangi nyeupe anatoka huko. Kuna gari yaliyopakwa rangi nyeusi na mengine rangi nyeupe.

Gari nyeusi limeegeshwa ndani ya nyumba ya maonyesho ya magari na kuna mvulana mmoja aliyevaa suti na shati nyeupe ameishikilia paa. Mwanaume huyu anaonekana akitabasamu akitazama ndani yake.

Kibanda cha kuuza mavazi ambacho kina mkokoteni uliotandikiwa magunia mbele yake. Ndani ya mkokoteni huu kuna aina mbalimbali za soksi zenye rangi tofauti pia.